Duka kubwa la mavazi ya kisasa ya wanaume. Mbele kulia kuna mannequin lililojaa suruali nyeusi, fulana nyeupe na koti la mikono mifupi ya rangi ya kahawia. Kando yake kuna nguo za aina hiyo hiyo zilizopangwa kwenye wima.

Zipo nguo za kila aina za kupendezapia na rangi tofauti kama nyeusi, nyeupe, kijani kibichi, samawati. Pia kuna viatu vya wanaume vya muundo wa kuvutia. Pia kuna kofia na watu wengine wanaozungumza.

Nguo za kila aina; nguo zenyewe zina rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe. Pia zimepangwa kwa mpangilio maalum na zinapendeza. Nguo zenyewe zina...

Duka hili ni la kuuza nguo. Kuna nguo za kila aina. Kuna za watoto na za watu wazima. Kuna nguo za kike na kiume. Pia nguo hizi ni za kupendeza na za kila rangi. Watu tofauti wameingia kuzitazama nguo zile.

Hii inauzwa nguo mbalimbali. Kuna nguo za watoto na watu wazima. Pia kuna nguo za kike na kiume. Nguo za kike ni kama vile rinda, sketi, na za kiume ni kama vile shati. Pia sehemu hii kuna viatu pia za rangi tofauti.

Vitu vya wanawake. Kwenye duka hili, kuna bidhaa kama vile pochi, kofia zenye rangi tofauti kama vile nyeusi na nyeupe, viatu, shanga, pochi. Pochi hizi kuna kubwa na ndogo na pia zenye kupendeza na rangi tofauti.

Nguo hizi kwa mtazamo ni za kiume. Kuna shati, koti, viatu, soksi. Pia kwenye ukuta kuna picha ya mwanaume. Kwa mtazamo, hakuna nguo za kike sehemu hii. Shati zile zina rangi tofauti, kwa mtazamo zinaonekana za bei ghali.

Duka hili limezipanga nguo zile kwa mpangilio wa kupendeza. Upande mmoja kuna nguo za kiume kama shati na pande nyingine ni nguo za kike kama marinda. Ndani kabisa kuna mwanadada anasimama huko. Kwa mwonekano ni muuzaji kwenye duka hili.

Gari la kisasa aina ya Mercedes Benz lenye rangi ya giza. Gari hili linaonekana kuwa la aina ya SUV lenye taa za mbele zikiwa zimewekwa. Linalo kibao cha usajili cha Rawa Auto likiwa limewekwa mbele ya gari. Gari limeegeshwa kwenye eneo la maegesho lenye magari mengine karibu nalo.

Kwenye barabara kuu kuna gari nyeusi ambayo imesimama. Mbele huko kuna mtu anatembea. Kando ya barabara pande zote kuna miti mingi ambayo ina majani ya kijani kibichi na kuna waya za umeme karibu na miti hili.

Gari la rangi nyeupe. Magari mengi yanaonekana kusimamishwa hapa na wenyewe. kando kuna watu wanaonekana kuyafurahia mazingira na kuzungumzia, pia sehemu hii ina miti mingi ya kijani kibichi.

Mwonekano wa gari hili linaonekana kuwa jipya. Gari hili limefunguliwa kioo cha mbele. Mbele kidogo kuna tanki nyeusi na kando yake gari nyeupe. Kuna nyumba inaonekana kujengwa vizuri kwa mawe na mwonekano wake mzuri zaidi.

Mwanamke mrembo yuko ndani gari . Anaonekana kuwa mwenye furaha. Kuna kitu anatazama na pia kukiguza kwenye gari. Kioo cha gari kimefunguliwa na kuna mwanaume ambaye amesimama pale akimtazama mwanamke huyu kwa furaha nyingi zaidi.

Hapa kuna mwanaume amabaye anaosha gari la rangi nyekundu, kando huko kuna tanki nyeusi ambayo ambalo linaonekana kumsaidia mwanaume huu kupata maji, mbele ya tanki kuna lori linalokuza pia kuoshwa sehemu ile.

Vikapu vingi vilivyotengenezwa kwa mkono kwa kutumia nyuzi za asili au nyuzi za rangi mbalimbali. Vikapu hivi vinafanana na vile vinavyotumika kuhifadhi vitu, kupamba nyumba au hata kupeperusha vitu. Vina rangi na mitindo tofauti ambayo huongeza uzuri na mvuto wa bidhaa hizi za mikono.

Sehemu ya soko la ndani lenye vibanda mbalimbali vya wauzaji, kuna vibanda vingi vilivyojaa bidhaa tofauti kama vile matunda, mbogamboga na vikapu vya mikono vilivyowekwa juu. Sehemu hii inaonekana kuwa na wingi wa bidhaa na ina shughuli za kawaida za soko.

Soko la matunda, hasa tikiti maji nyingi zimekusanywa kwa wingi kwenye meza au sakafu ya soko. Kuna tikitimaji zilizokatwa na kuonyeshwa ndani yake rangi nyekundu, yenye punje ndogo za mbegu ikionyesha ubora wa tikitimaji hizo.

Soko hili kuna bidhaa ambazo zina nawiri, bidhaa zenywe ni nyanya, dhania, vitunguu, machungwa, maembe, pilpli hoho, nyanya zina rangi nyekundu kwa sababu zimeiva bidhaa hizo zimepangwa vizuri.

Duka hii inauzwa vitu mbalimbali. Kuna mayai, ndizi, tikitimaji, viazi, karoti na nanasi. Bidhaa zingine zimetambulishwa majina yao kwa kuandika na pia bei zao zimewasilishwa pale. Kuna watu wawili wanaonekana pale. Kwenye ukuta kuna nambari ambayo wanunuzi hutumia kulipia.

Kila mtu anafanya shughuli yake. Kuna wanaouza, wanaonunua na wengine ni wapitanjia tu. Bidhaa ni za kila aina. Sehemu hii pia ina matope mengi. Watu walioko hapa ni wa jinsia ya kike na kiume. Mama huyu ambaye amefunga leso anataka kununua.

Hapa ni sokoni, kwenye soko hili kuna bidhaa kama vile nyanya, viazi, vitunguu karoti, ndizi skumawiki, tangawizi, saumu, karoti zimetiwa kwenye gunia, ndizi zina rangi ya kijani kibichi na nyanya ni nyekundu.

Sehemu hii ni ya kuuza nguo. Kuna nguo nyingi, zingine zimewekwa juu na zingine zimewekwa kwenye kibanda. Kuna watu wanaonunua na wengine wanazitazama wakipita. Nguo zile zina rangi za kupendeza sana wateja.

Duka linaonekana kupendeza kwa rangi mbalimbali na mwonekana wa nguo zilizoko humo. Kuna nguo za kupendeza za wanawake na pia kuna leso za kuvutia. Juu huko kuna pochi na pia kofia zinazong'aa.

Hii ni soko. Sehemu hii ina biashara mingi. Kwenye soko hili kuna bidhaa kama vile nyanya, ndizi, maembe, saumu, kitunguu. Kuna pia watu wanauza na wengine wananunua. Kuna gunia zimewekwa pale kando. Pia kuna mtoto amesimama sehemu hili.

Kwa kweli aliyevipanga viatu hivi alikuwa na akili. Viatu vinaonyesha mwonekano mzuri. Ukivitazama unaona kila kiatu na rangi yake bila kuviagiza karibu nawe. Kuna viatu vya rangi nyeupe, samawati kijani kibichi, vyekindu na vieusi.

Nyumba kubwa yenye paa la rangi ya kijani kibichi na kuta za rangi ya beige . Nyumba hiyo imezungukwa na ukuta wa matofali wenye rangi ya kijivu. Kuna miti na majani upande wa kushoto wa picha. Angani kuna mawingu mepesi yanayoashiria hali ya hewa ya asubuhi au mchana.

Jengo refu la ghorofa linaloendelea kujengwa. Jengo limepata umbo kamili lakini bado lina kazi ya kumalizia hasa upande wa nje. Mbao za ujenzi zimezunguka jengo lote kuashiria kuwa mafundi bado wanaendelea na kazi ya kupaka rangi , kufunga madirisha au kufanya kazi zingine za mwisho.

Balkoni ndogo ya kisasa yenye sakafu ya tilesi ya rangi nyeupe na ukuta wa rangi yenye taa. Kuna paa za chuma zilizo na glasi kama kizuizi. Picha inaonyesha mtazamo wa jiji, kuna majengo ya gorofa nyingi nyuma, miti na barabara na magari chini. Anga ni wazi na bluu, ina onyesha ni siku ya jua kali.

Mazingira haya yana vutia na yenye starehe. Kuna maji ya kuogelea, kuna sehemu hapo kando ya kupumzika haswa unapotoka kuogelea. Kuna maua yaliyo pandwa sehemu hili. Mbele kuna nyumba kubwa sana yenye kupendeza.

Mabati haya yana kutu, yamewekwa pale ili kuzingira mjengo fulani wa ghorofa ambao una vyombo vingi vya kupangisha. Mjengo ule ni wa mawe na umepakwa rangi zinazopendeza .Juu kuna mbao zilizowekwa huko.

Duka la Quick Mart lililoko katika jengo lenye maduka mbalimbali. Jina la duka Quick Mart linaandikwa kwa herufi kubwa nyekundu. Kuna alama ya fresh and easy upande wa kulia wa jina la duka. Duka linaandika wazi kwamba linafanya kazi masaa ishirini na nne kwa siku, siku saba kwa wiki.

Ina vitu vingi mno. Kila kitu kimepangwa kwenye sehemu yake. Kuna mikate, keki, kaimati, mandazi. Pia kuna aina ya vinywaji. Sehemu hii pia imewashwa stima na ni safi pia ni yenye kuvutia.

Hii ina mpangilia maalum, kila kitu kimewekwa kwenye sehemu yake, kuna sehemu ya mikate, sehemu ya vinywaji, sehemu ya unga, mchele, mafuta, vitafunio, maziwa, soda na pia hapo juu panaonyesha kwamba bidhaa hizi zinaofa.

Duka hii kunauzwa vituvya kila aina. Kuna vitu ambavyo vina rangi tofauti. Vile vile kuna baiskeli za watoto ambazo zina rangi za kupendeza na tofauti. Mbele huku kuna mama aliyesimama huku na pia kuna baiskeli za watu wazee.

Bidhaa hizi zimepangwa kwa mwonekano mzuri na wa kupendeza. Zingine zimechorwa picha ya mbwa. Juu wameandika chakula cha mbwa kuna zingine zimeandikwa maisha. Pia kuna bidhaa zingine ambazo zimetiwa kwenye gunia ya kila aina.

Katika sehemu hii inapendeza sana. Hamna uchafu wowote kwenye sakafu. Kila bidhaa vilevile zimepangwa sehemu yake tu. Kuna mahali pa maziwa maji, sabuni, mikate, soda kwa hiyo wanunuzi hawapati taabu kununua bidhaa kwenye duka hili.

Mazingira haya ni masafi na yenye kupendeza, hamna uchafu wowote kwenye sakafu. Bidhaa hapa zimepangwa kwenye mpangilio wa kibinafsi. Kila bidhaa mahali pale kuna juisi za kila aina. Sehemu nyingine kuna mafuta ya kujipaka na ya aina tofauti. Kuna wateja wanaonunua bidhaa pale.